Mfumo wa bustani, ya hydrophonic , iliyojengwa kwenye bambo ya PBC . Mimea mbalimbali, ya kijani kibichi imepangwa kwenye mtundu kwenye mabomba yao, yaliyopangwa kwenye ghorofa tatu.

Mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea ya saladi ya kijani kibichi yanakua kwenye mabomba meupe. Mabomba hayo yamewekwa usawa na kila mmea umetoka kwenye shimo lililokatwa kwenye bomba.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo imepandwa kwenye maboka meupe yenye matunda. Kila mmea umewekwa kwenye kikombe kidogo cha plastiki kilichoruhushwa mizizi kupata mrudukivu kutoka kwenye maji.

Mfumo wa bustani ya miwa iliyopuundwa na kutumia mbomba mweupe ya PVC. Mimea midogo labda mboga au mimea mingine imepandwa kwenye mashimo yaliyotoka kwenye mabomba.

Bustani ya haidroponiki yenye mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mabomba meupe na viunganishi vya kijivu. Mabomba yamepangwa mimea yakionyesha matumizi bora ya nafasi.

Mimea mingi yenye rangi ya kijani kibichi inakua katika mfumo wa bustani ya mimea ikiwa imepangwa vizuri kwenye nguzo nyeupe. Nguzo hizi zimening'inia kutoka kwenye muundo wa chuma zikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyo na udongo.

Banda kubwa la ngombe lililojazwa na ngombe wengi weusi na weupe. Wengine wamelala na wengine wamesimama. Sehemu za kulishia zinaonekana zikiwa zimewekwa vizuri huku ngombe wakionekana wakipumzika na kula.

Mashine kubwa ya njano ikivuna mpamba katika shamba kubwa lililokuwa tayari kuvunwa. Mtu mmoja anaendesha mashine hiyo huku mwengine akisimama juu akionyesha kazi ya pamoja. Mavuno yanaonekana kuwa mengi.

Watu wawili wazima ndani ya shafu kubwa wakiwa wamejishughulisha na mimea inayokuwa humu. Mwanaume mmoja amevaa fulana ya kijani na jeans akisimama wima kati ya safu za mimea. Mwanaume mwingine amevaa fulana ya kijivu.

Ndani ya trafu kubwa ikiwa imejaa mimia ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu. Mimea inaonekana kuwa na majani makubwa labda kabeji au mboga zingine za majani ikionyesha afya na ukuzaji mzuri.

Ndani ya Banga la kuku lililojazwa na kuku wengi weupe wakiwa wametawanyika kwenye sakafu na udongo. Mfumo wa kukishacba kunyesha maji unaonekana ukiwa umepangwa vizuri.

Ndani ya chafu kubwa ama handaki ya plastiki ambayo mistari ya mimea ya kijani inastawia chini ya kifuniko cha wazi, jua linazama au linachomoza nyuma.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba nyeupe ndefu likiwa limetobolewa mashimo madogo madogo haya yanatoa maji yanayomwagilia mimea midogo iliyopangwa kwa mistari.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Bomba nyeusi linaonekana likipita katikati ya udongo na matone ya maji yakitoka polepole. Karibu na bomba, kuna mimea midogo ya kijani inayopandwa kwenye udongo wenye unyevu.

Mimea michanga ikiota kwenye udongo wenye rutuba. Mimea hii imepangwa kwa safu ikiwa na mirija mieusi ya unyunyizaji wa matope inayopita kando yake hii ikonekana mfumo wa unyunyizaji.

Shamba kubwa lenye mimea midogo zilizopangwa kwa safu ndefu. Njia ya umwagiliaji imewekwa katikati wa shamba ikionyesha mtazamo wa kiteknolojia wa kilimo.

Bustani au shamba dogo la pidipidi ambapo mimea michanga ya pidipidi imepandwa kwa safu yenye utaratibu. Kila mmea una majani mabichi safi na unaonekana wenye afya ukiashiria utunzaji mzuri. Mimea imepandwa kwenye undo wa rangi ya kahawia.

Shamba kubwa lenye mimea iliyopandwa kwa safu nadhifu, inaonyesha juhudi za kilimo, mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyuzia unaonekana ukifanya kazi ukimwagilia maji kwenye mimea na matone ya maji yanaonekana yakiruka hewani.

Bustani ndogo yenye mimea michanga iliyopandwa kwenye udongo mwekundu. Kila mmea unaonekana kuwa na mfumo wake wa kumwagia maji kuna uwezekano kubwa ni ambapo mabomba madogo yamepita karibu na mimea.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Mifereji mirefu labda ya plastiki imelala chini kwenye udongo uliolimwa. Kuna matunda yaliyokatwa kwenye mrija huo na maji yanatiririka kwa guvu kutoka matundu hayo.

Picha hii inaonyesha bustani ndogo au shamba la mazao likiwa na mistari kadhaa ya mimea midogo iliyopambwa kwenye udongo mwekundu. Kuna njia nyembamba ya udongo katikati ya mistari ya mimea, ikionyesha utaratibu wa kilimo.

Shamba kubwa lililopangwa mimea midogo yenye majani mabichi, iliyopangwa kwa mistari mirefu. Katikati ya mistari ya mimea, kuna mfumo wa mwagiliaji wa matone.

Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa safu ndefu ndani ya chafu ikionyesha mazingira yanayodhibitiwa kwa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji na matone unaonekana ukiwa umewekwa kando ya kila safu.

Bustani ya mboga iliyokua imeandaliwa kwa ajili ya kupanda ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone iliyowekwa. Kuna vibanda vinne vinavyochimbwa na kila kitanda kina mstari wa bomba nyembamba.

Shamba lenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa katikati ya mistari mirefu. Kati kati ya mimea kuna mfereji uliyojaa maji yanayotiririka yakionyesha mfumo wa uangaliaji wa shamba.

Shamba lililolimwa na kutumia mfumo wa usalishaji wa matope. Udongo una rangi ya kahawia nyekundu na mistari ya mimea midogo imepandwa kwenye safu nadhifu. Bomba nyeusi unatumika kusajili maji.